Wanawake watu wazima waliovalia mavazi ya asili, wakiendelea kujifunza mambo mbalimbali yanayohusiana na sanaa hiyo ya ususi. Sanaa hii ni muhimu sana, kwani inawawezesha wanawake kuweza kujiajiri na kujipatia kipato chao wenyewe bila kumtegemea yeyote.

Mkusanyiko wa watu wazima unaojumuisha wanaume na wanawake, wakiendelea kusikiliza kwa umakini mkubwa kabisa yale wanayofundishwa na mwalimu wao. Aliyewakusanya kwa ajili ya kuwapatia maarifa muhimu yatakaowasaidia kuweza kutatua matatizo mbalimbali katika jamii.

Kundi kubwa lenye mkusanyiko wa wanaume na wanawake, wakiendelea kupatiwa mafunzo mbalimbali yatakayowawezesha kuweza kutatua matatizo mbalimbali yatakayojitokeza katika jamii zao, lakini pia kuweza kuyafanyia mambo hayo kazi kulingana na elimu waliyopatiwa.

Mkusanyiko wa watu wazima unaojumuisha wanaume na wanawake wakiwa darasani, wakiendelea kumsikiliza kwa utulivu na umakini mkubwa. Mwalimu wao anaendelea kuwapatia mafunzo mbalimbali yatakayowawezesha watu hao kuweza kutatua matatizo na changamoto mbalimbali zinazopatikana katika jamii zao.

Mwalimu wa shule ya msingi akiwa darasani pamoja na wanafunzi wake waliokaa kwa umakini, wakiendelea kumsikiliza mwalimu wao huyo ili waweze kujiapatia mafunzo makubwa, yatakayo wawezesha wanafunzi hawa kuweza kufanya vizuri kwenye mitihani yao.

Kitabu chenye picha ndani yake kinachotarajiwa kuwasaidiwa wanafunzi wanaojifunza elimu ya msingi kuweza kuelewa kwa wepesi na urahisi zaidi, kupata maarifa kutokana na kupatikana kwa picha katika kitabu hicho, matumizi ya vitabu vyenye picha vinatarajiwa kuongeza uelewa wa wanafunzi hususani wanafunzi wa madarasa ya chini.

Eneo la darasa liliyopo katika moja ya shule ya msingi, lililoandaliwa vizuri na kupangiliwa katika mpangilio maalumu na vifaa stahiki, vinavohitajika kuwepo darasani, ili kufanikisha zoezi la kuwafundisha wanafunzi hao na kuhakikisha wanapata maarifa yaliokua makubwa kabisa.

Wanafunzi wa sekondari wakiwa darasani wakiendelea kuwasikiliza kwa makini walimu wao, waliokusanyika katika darasa hili. Ili kuhakikisha wanawapatia wanafunzi mafunzo sahihi na yaliyokuwa muhimu yatakayo wawezesha kufanya vizuri Katika mitihani yao.

Chumba cha darasa kinachopatikana katika moja ya shule za sekondari, kilichoandaliwa mahususi kwa ajili ya kuwandaa wanafunzi watakaoweza kutumia vifaa vya kisasa na vya teknolojia, kama vile; kompyuta, kwa kutumia vifaa hivyo ambavyo vimeandaliwa katika chumba hiki ili wanafunzi hawa waweze kujifunza kwa njia ya vitendo.

Wanafunzi wa moja kati ya shule ya sekondari wakiwa wamevalia sare zao za shule wakiwa katika chumba kikubwa kinachofahamika kama maktaba. Chumba hiki hutumika kwa ajili ya shughuli za kujisomea na ndani yake huwekwa vitabu mbalimbali vitakavyowawezesha wanafunzi hao kuweza kupanua uelewa wao wa mambo.

Mmoja kati ya walimu wanaopatikana katika shule hii ya sekondari, akiendelea na zoezi la kupangilia vitabu vilivyopo katika maktaba iliyopo katika shule hiyo, katika mpangilio maalumu utakaomwepesishia mwanafunzi anayehitaji kusoma zaidi kupitia vitabu hivyo, aweze kusoma kwa wepesi na urahisi.

Chumba kikubwa cha maabara kinachotumika na shule ya sekondari, kwa ajili ya kuendeshea masomo kwa njia ya vitendo. Njia hii ya kusoma ni nzuri, kwani inapanuwa uelewa wa wanafunzi na kuwafanya wapate maarifa yaliyokuwa makubwa kabisa.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu, wakiendelea kupitia mambo mbalimbali wanayofundishwa na wakufunzi wao kwa kutumia njia na vifaa vya kisasa na vya kiteknolojia zaidi vinavyohusisha matumizi ya kompyuta zao mpakato.

Mkusanyiko wa vijana wa kike na wa kiume, ambao ni wanafunzi wa chuo kikuu, wakiendelea kujadiliana mambo mbalimbali yanayohusiana na masomo yao, kwa kutumia vifaa vya kisasa kama vile kompyuta mpakato, ili waweze kuelewa masomo hayo kwa undani zaidi na waweze kufanikiwa kufikia malengo yao.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wakiwa darasani, wakiendelea kupatiwa mafunzo mbalimbali na mkufunzi wao. Mafunzo haya yanatarajiwa kuwapatia maarifa kubwa yatakayo wawezesha kutatua matatizo mbalimbali yatakayo jitokeza katika jamii zao.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu, wakiendelea kumsikiliza mkufunzi wao kwa umakini wa hali ya juu, ili kuhakikisha wanadhibiti kila kitu ambacho mwalimu huyo anawapatia waweze kutumia kutatua matatizo mbalimbali yatakayo jitokeza katika jamii zao hapo baadae

Mkusanyiko wa vijana, wanaojihusisha na elimu ya chuo kikuu wakiwa wamekusanyana kwa ajili ya kufanya majadiliana mambo mbalimbali yanayohusiana na masomo yao hayo, wakitumia vifaa vya kisasa kama vile kompyuta mpakato na simu janja walizokuwa nazo.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wakiwa ndani ya ukumbi mkubwa kabisa uliotumika kwa ajili ya kuendeshe shughuli za mitihani yao, wanafunzi hawa wanatarajiwa kumaliza masono yao ya chuo kikuu ili waweze kwenda kutatua changamoto mbalimbali zinazolatikana katika jamii zao.

Mkusanyiko wa vijana wa kiume na kike waliovalia majoho yenye rangi nyeusi, nyekundu pamoja na nyeupe; wakiwa na tabasamu zilizodhihiri kwenye nyuso zao kuonyesha furaha kubwa waliyo kuwa nayo baada ya kuhitimu masomo yao hayo ya chuo kikuu.

Mkusanyiko wa wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wakiwa darasani, wakiendelea kujifunza na kupata mafunzo mbalimbali, kutoka kwa mkufunzi wao anayetarajiwa kuwapa maarifa yaliyo makubwa kabisa, yatakayo wawezesha wanafunzi hao kuweza kutatua matatizo mbalimbali yatakayojitokeza katika jamii zao.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wakiwa darasani wakiendelea kupatiwa mafunzo mbalimbali na mkufunzi wao, ili waweze kuweza kuyatumia mambo hayo watakayofundishwa katika somo hili kutatua matatizo mbalimbali yatakayojitokeza katika jamii zao.

wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu akiwa darasani wakiendelea kupatiwa mafunzo mbalimbali na mkufunzi wao. Mafunzo haya yanatarajiwa kuwapatia maarifa yaliyokuwa makubwa kabisa, yatakayowawezesha kutatua matatizo mbalimbali yatakayojitokeza katika jamii zao.

Wanafunzi wanaojihusisha na elimu ya chuo kikuu, wakiwa darasani wakiendelea kumsikiliza kwa umakini mkubwa mkufunzi wao. Anaendelea kuwafundisha mambo mbalimbali yatakayowasaidia kutatua kuweza matatizo yanayopatikana katika jamii zao.

Mkusanyiko wa vijana wa kiume na wa kike wanaojihusisha na shughuli ya kusoma elimu ya chuo kikuu, wakiwa darasani wakiendelea kumsikiliza mkufunzi wao kwa makini kabisa, ili kuhakikisha wanathibiti kile ambacho anafundisha mwalimu wao huyo.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa darasani wakiendelea kumsikiliza mkufunzi wao, anayeendelea kuwapatia mafunzo mbalimbali, yanayotarajiwa kuwapatia maarifa yaliyokuwa makubwa kabisa, yatakayoweza kuwasaidia kutatua matatizo mbalimbali yanayopatikana katika jamii zao.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wakiwa darasani wakiendelea kujifunza kutumia vifaa mbalimbali vya kisasa na vya kiteknolojia, vinavyojumuisha simu janja na kompyuta mpakato walizokua nazo. Njia hii inawafanya wanafunzi hawa waweze kuelewa mambo haya kwa undani na ukaribu zaidi.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wakiwa pamoja na mkufunzi wao, anaendelea kuwapa mambo mbalimbali na kuwafundisha mafunzo maalumu yatakayowasaidia kuweza kuelewa masomo yao hayo, huku wakiendelea kutumia kompyuta zao binafsi ili kuweza kufanikisha zoezi hilo linaenda vizuri bila kupata shida ya aina yoyote.

Wanafunzi wanaojihusisha na elimu ya ufundi wakiwa darasani, wakiendelea kujifunza kwa njia ya vitendo, kwa kutumia vifaa mbalimbali. Utaratibu huu wa kusoma unawafanya wanafunzi hao waweze kuelewa namna na utendaji kazi wa vifaa hivyo, bila kupata taabu ya aina yoyote. Mambo haya yatawasaidia kuweza kutatua matatizo mbalimbali, yatakayojitokeza katika jamii zao.

Wanawake wanafunzi wa elimu ya ufundi, wakiwa darasani wakiendelea kujifunza kwa njia ya vitendo, wakiwa wamevalia mavazi yanayoweza kuwazuia na kuwakinga kutokana na madhara yanayopatikana katika chumba hicho. Masomo kwa njia ya vitendo ni muhimu sana, kwani yanawafanya wanafunzi hao waweze kutanua uelewa wao na kuelewa masomo kwa undani zaidi.

Wanafunzi wanaojishughulisha na elimu ya ufundi, wakiwa darasani pamoja na mkufunzi wao wakiendelea kujifunza kwa njia ya vitendo. Usomaji wa namna hii utawafanya wanafunzi hawa waweze kuelewa kiundani zaidi masomo yao hayo, na kuweza kutatua matatizo mbalimbali yatakayojitokeza katika jamii zao.

Mwanafunzi akiwa darasani akijihusisha na elimu ya ufundi akiendelea kujifunza kwa njia ya vitendo. Usomaji wa kutumia njia hii ni rahisi na inayomwezesha mwanafunzi kuweza kuongeza maarifa yake juu ya somo husika.

Wanaume wanne wanaojihusisha na elimu ya kiufundi, wakiendelea kupeana maelekezo na mafunzo mbalimbali yatakayo wawezesha kuwapatia wanafunzi mafunzo maalumu, yatakayopelekea wanafunzi hao kupata mafanikio mbalimbali yanayotokana na elimu hiyo ya ufundi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa darasani, wakiendelea kupatiwa mafunzo mbalimbali kwa njia ya vitendo. Matatizo haya yanatarajiwa kuwapatia maarifa makubwa, yatakayowawezesha kutatua na kuweza kujua mambo mbalimbali yanayojiri katika jamii na namna ya kuyatatua matatizo hayo.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi, wakiendelea kujifunza kwa kutumia njia ya vitendo. Njia hii inawawezesha wanafunzi hao kuweza kujipatia maarifa yaliyokuwa makubwa kabisa na kuelewa kiundani zaidi yale ambayo wakufunzi wao walikuwa wakiwafundisha.